Wachuuzi wawili wa chakula wanaonekana kuuza chakula vyao kama vile; viazi, chapati, mitai na vinginevyo wote wamevalia kofia. Mmoja ako na shati jeusi.

Mahindi ya kijani kibichi yaliyoadhirika na ugonjwa unaoitwa, Fungal Ear Rot. Ugonjwa unaosababisha ukungu, na unaishambulia masikio ya mahindi na kusababisha kuoza na kuharibika wakati wa unyevunyevu mwingi.

Sahani nyeupe pepepe inayoonekana kuwa na sambusa zilizopangwa kwa umaridadi na zina pembe tatu zina rangi ya kahawia ambayo imetoka kukaangwa ivi.

Mkono ilioshikilia sahani iliyo na rangi nyeupe pepepe pia imejaa mchele mweupe pepepe ulioachana moja moja. Pia kuna rojo lenye rangi ya kahawia. Chini kuna sakafu yenye vigae.

Sahani mbili za wali na nyama. Kila sahani ina nyama iliyopikwa. Wali na kachumbari yenye nyanya, vitunguu, pilipili hoho, na pilipili. Pia kuna umma, vijiko, mirija miwili na karatasi shashi.

Samaki wengi wanaouzwa kwenye soko inaonekana kama vile chango, samaki hawa wana umbo refu, rangi ya kijivu, anayewauza amevalia mavazi meusi na pochi la waridi, samaki hawa wamepangwa kwenye meza iliyofunikwa na turubai ya samawati.

Maandishi kutozingatia kuwa na makosa juu ya bajia zilizokaangwa. Bajia zenyewe zina rangi ya kahawia na zimepangwa kwenye chombo cha chuma na zimefunikwa na gazeti kando yake kuna viazi karai.

Kuna malai chapron , kachumbari iliyoko ndani ya glasi. Kuna mchuzi miwili, moja unaonekana kuwa wa kijani kama vile minchatni na mwingine wa rangi ya kahawia huenda ikawa ni minchatni . Kando yao kuna michuzi wa traita .

Minazi miwili mirefu. Nyumba zilizojengwa na makuti. Michanga bahari iliyojaa vidude vyeusi. Mawingu meusi ya mvua yametanda.